Ligi inaendelea Kenya ni muhimu sana kwa wanajamii. Watoto wengi ambaye wameshugulika vitu mbaya kama vile mihadarati, kushughulika, kucheza, kufanya zoezi ama kutazama mpira, wa ligi kuu inaendelea nchi yetu ni muhimu sana kwa vijana.

Mipira ni michezo muhimu sana. Unaleta masiasa pamoja wakenya wote pamoja, bila kuangalia ukabila, siasa tofauti na vitu vingi, vinginevyo vingi sana. Hapa tunaweza kuona siasa wakubwa wakiwa pamoja wakishangilia timu ya Kenya.

Mchezo wa mpira ni muhimu sana, hasa ligi kuu inayoendelea nchi. Ina manufaa mengi kwa wachezaji, watazamanaji na washabiki wote.

Huduma Centre, ni wizara muhimu sana kwa Wakenya. Kila Mkenya anawezapata usaidizi wowote anayehitaji kutoka serikali kwa urahisi, bila kupoteza muda, bila kutumia nauli kutoka eneo yake hadi mahali mbali.

Timu ya KDF, timu nzito sana ambayo inacheza ligi yetu hapa Kenya. Imeweza kushinda mechi mzito sana, na inafurahishwa na shabiki yao vizuri sana.

Safaricom wameorodhesha kupanga ligi hapa nchini ambayo inaitwa chapa dimba. Hio ligi inachezwa kwa eneo mbalimbali nchini mwetu. Hii imeleta watu pamoja, imeukuza usalama, upendo kati ya wananchi.

Chama ya UDA, imeweza kukuza amani, ushirikiano na upendo katika nchini yetu kwa njia tofauti tofauti. Imeleta wanasiasa wataalam kutoka eneo tofauti ambao umeiweza kuendeleza nchini mwetu.

Kushabikia matimu wanapocheza mpira ni muhimu sana. Inapatia hiyo nia ya kucheza vizuri, kwa sababu wanafikiria ya kwamba kuna watu wanatazama, wanapenda sana waone timu yao ikishinda.